Gari leupe limeegeshwa liko na magurudumu meusi kando yake kuna nyasi na pia kuna miti mingine midogo. Mbele kabisa kuna nyumba ya rangi nyeupe, nyekundu na manjano iliyoandikwa maandishi ya meusi.

Watu wawili wanakimbia, mwanaume ako upande wa kushoto na mwanamke upande wa kulia wote wamevalia kaptura zilizo nyeusi. Mwanamke amevalia kitu kwenye macho na kwenye upande wake wa mbele kumeandikwa maandishi ya rangi nyekundu na nyeusi.

Mtu ameketi amevali nguo kwa upande wa chini yenye rangi ya samawati na shati lake liko na mistari mistari, kwenye mkono wake wa kushoti amevalia saa na pia mtu huyu amebeba vitabu.

Ukuta ulio na rangi nyeupe na samawati. Kando yake mna watu, mmoja amevalia shati la kijani kibichi mwingine amevalia shati la samawati. Kwenye ukuta huo kuna maandishi meusi ambayo yameandikwa.

Magari matatu aina ya basi yako kwenye njia yenye rangi ya manjano. Mawingu angani ni ya rangi ya samawati, kando mna miti pia.

Mtu amesimama ameshikilia vijiti upande wote wa mikono yake. Amevalia kiatu cha rangi nyeusi na mistari meupe. Kando yake kuna mpira ulio mweupe na mistari ya rangi ya samawati, pia kuna nyasi. Kwenye shati lake kuna bendera ya Kenya, na maandishi yameandikwa mbele meusi, Kenya.

Watu kadhaa wengine wameketi wengine wamesimama wamevalia nguo za rangi nyekundu, kijani kibichi, nyeupe na nyeusi kuna ukuta nyuma yao pia kuna mwenye amevaa kofia iliyonarangi nyeupe na nyeusi.

Wanaume wawili mmoja akiwa amechuchumaa na mwengine amelala chini ambapo amevaa nguo ya rangi ya nyekundu nyuma yao kuna maandishi yameandikwa na rangi ya manjano na mengine yameandikwa na rangi nyeupe.

Watu wawili mwanamke na mwanaume wameshikilia mfuko wa aina ya nailoni nyeusi. Kando pia mna wengine wawili ambao ni wanawake, wote wamevaa mashati ya rangi nyeupe na maandishi ya rangi ya kijani kibichi.

Jengo limejengwa na matofali ya sementi, pia liko na madirisha na mlango ambao ni mweusi umefunguliwa mbele, na pikipiki ina magurudumu meusi. Juu angani kuna mawingu ya rangi ya samawati. Pia kuna maandishi meusi yamejengwa kwenye jengo hilo.

Watu wawili wameketi, mmoja amevaa shati leusi na viatu vyeusi, mwingine ameinama. Kando yake mna kiti ya rangi ya samawati. Kuna wengine kando yao, mmoja amevalia miwani na shati ya rangi ya samawati.

Magari yameegeshwa mbele ya jengo. Kuna gari lililo na rangi nyeupe na liko na magurudumu meusi. Mbele jengo hilo ni la rangi nyeupe na liko na mistari wa rangi ya manjano. Nyuma mna mti na mawingu angani ni meupe na samawati.

Mtu ako ndani ya maji ya maji amevalia kitu kwenye kichwa chake cheupe, kiko na maandishi ya rangi ya samawati. Pia mkono wake wa kushoto umeshikilia chuma. Kando mna ukuta mweupe na wenye rangi nyeusi na una maandishi yaliyoandikwa na rangi nyeupe.

Watu wanakimbia mmoja akiwa anaongoza mweusi ameinua mikono juu nguo yake imeandikwa maandishi, Kenya Kimani kando yake, ingine imeandikwa, Nissan na mwingine jina yake imeandikwa, Santos.

Kitabu kimechorwa picha, ambapo katikati kuna msichana ameshikilia kichana mkono wake wa kushoto. Kichana hiko ni cha rangi nyeusi. Kuna mwingine ameshikilia taulo kwenye kichwa chake, kuna aliyevalia nguo ina mistari meupe na rangi ya kijani kibichi.

Ukuta mweupe ulio na rangi pia nyeusi na samawati umeandikwa maandishi ya rangi ya kijani kibichi. Pia mna jengo kubwa nyuma ambalo liko na madirisha ya vioo. Mawingu angani ni ya rangi nyeupe.

Watu wawili wamo juu ya baiskeli. Wamevalia kofia kwenye vichwa za rangi nyekundu. Pia nguo zao ni za rangi nyekundu, nyeusi, nyeupe, na nyeusi. Kando pia mna miti kadhaa.

Mwanaume amevalia suti ya rangi ya samawati na amevaa tai. Nyuma yake kuna maandishi yameandikwa yenye rangi nyeusi, ya njano na mengine ya rangi ya samawati. Katika mkono wake wa kulia ameshikilia chupa.

Picha nne ziko kwenye kitabu. Picha ya kwanza, mwanamme ameshikilia kitabu kwenye mkono wa kulia. Na picha ya pili, mwanamme ameshikilia vitabu mikono yote. Picha ya nne, mtoto mvulana, ameshikilia viatu kwa mkono mmoja. Picha ya nne, mtoto ameshikilia viatu mkono wa kulia viwili.

Nyumba imejengwa na matofali na vyuma. Imepakwa rangi nyeupe, mbele imeandikwa na maandishi meusi. Kuna mtu ako kwa ngazi amevaa shati ya samawati, kando kuna mti. Kuna watu watatu ambapo wanaangalia nyumba hiyo. Nyumba hiyo upande wa mbele iko na madirisha manne.

Watu watatu wako kwenye barabara, wawili wakiwa wanatembea, mmoja amesimama, nyuma yao kuna mlango mweusi na kando ya mlango kuna miti kadhaa, nyuma ya miti hiyo kuna jengo lililo likubwa.